Hapa tunaweza kuona dawa za kienyeji mbali mbali. Kando yake kuna panga. Ni dhahiri kwamba dawa hizi zinatoka kwenye mizizi ya miti pale msituni.

Kwenye picha tunaona mkono wa mtu ambao umeshika dawa ya homa ya manjano. Vile vile kuna sindano. Nafikiri kwamba wanataka halafu wachanje watu dhidi ya homa hiyo.

Hapa ni msituni na ni dhahiri kwamba kimetokea kwa janga la moto Kuna watu wawili ambao wanaonekana kwamba ni wazima moto wanafaa kuzima moto huu ili iziweze kuteketeza msitu mzima.

Kwenye picha tunaweza kuwaona watu mbalimbali, miongoni mwa watu hawa ni mwanamke ambaye amebeba mtoto, Kuna muuguzi ambaye anampa mtoto huyu dawa, huenda ameletwa Ili aweza kujipatia chanjo.

Kwenye picha tunaona watu mbali mbali pamoja na hata watoto. Vile vile kuna vibuyu ambavyo vimepangwa kwenye laini. Sehemu hii inaonekana kwamba ni sehemu ya jangwani. Watu hawa wamekuja kuteka maji hapa.

Hapa ni hosipitalini. Tunaweza kuona watu wawili. Mmoja ambaye ameketi huku akifungua kinywa chake. Mwingine huenda ni daktari wa meno. Yaeza kua mtu huyu amekuja kwa sababu anaumwa na meno au jino.

Huku ni hospitalini ,ni chumba cha kulaza wagonjwa ,tunaweza kuona wagonjwa mbalimbali ambao wamelazwa wengine hata wanaongezewa maji kuna yule ambaye ameumia kwenye mguu.

Hapa ni hospitalini kuna watu watatu wanaoonekana mmoja amelala huku akifungua kinywa wawili wanaonekana kwamba wao ni madaktari wa meno huyu anayelala huenda anaumwa na meno au jino.

Huku ni hospitalini. Tunaweza kuona watu watatu, wawili wakiwa ni daktari wa meno na mmoja akiwa ni mgonjwa ambaye amekuja huenda kwa sababu anaumwa na meno au jino.

Hapa ni hosiptalini, tunaweza kuona watu mbalimbali miongoni mwao ni mwanamke ambaye amembeba mtoto, huku muuguzi akimdunga mtoto huyo, huenda ameletwa ili kujipatia chanjo.

Kwenye picha hii kuna watu wanne ambao wamevaa aproni ya rangi nyeupe. Watu hawa wanaonekana kunyunyizia sehemu hii dawa, ni ishara kwamba uenda kuna maradhi ambayo yamezuka katika sehemu hii. Hivyo basi watu hawa wahudumu wa afya wamekuja kunyunyizia dawa.

Hapa ni hospitalini. Kuna mwanamke ambaye amembeba mtoto mchanga na kuna daktari ambaye anampa mtoto huyo dawa. Ni dhahiri kwamba mtoto huyu ameletwa ili aweze kupata dawa za chanjo.

Kwenye picha tunaweza kuona chupa ya dawa ya chanjo ya surua, matumbwi tumbwi na rubela. Vile vile kuna sindano. Dawa hizi huwa zinadungiwa watoto wadogo ili kuzuia dhidi ya magonjwa hayo.

Kwenye picha tunaweza kuona watu mbalimbali. Baadhi yao wanapanga foleni. Kuna muuguzi anayemdunga mtu sindano. Huenda kuna ugonjwa ambao umezuka hivi kwamba watu wanakuja ili kujipatia chanjo.

Huku ni hospitalini. Tunaweza kuona wanawake watatu, mmoja akiwa ni mama ambaye amejifungua na wawili wakiwa ni wauguzi. Wao wanashika watoto ambao wanaonekana kwamba ni mapacha.

Kwenye picha tunaweza kuona vitu mbalimbali kama vile mafuriko ya maji dhahiri kwamba kumekuwa na mvua kubwa ambayo imenyesha Kuna pia ajali ambayo umetokea ya trelaa na Kuna watu ambao wanatembea.

Kwenye picha tunaweza kuona sehemu ambapo kuna maji mengi pamoja na meli ambayo imeweza kubeba mizigo mingi sanaa. Kuna mtu ambaye anahama.

Hapa ni hospitalini. Tunamuona mwanaume ambaye amelazwa. Ni dhairi kwamba yeye ni mgonjwa kwani anaonekana kuwa ameumia kichwani ndio maana amefungwa bandeji.

Huku ni hospitalini. Tunaweza kuwaona watu wawili, mmoja ambaye amefungua kinywa chake na mwingine ambaye anaonekana kuwa ndiye daktari wa meno. Kwani aliyefungua kinywa ni dhahiri kwamba huenda anaumwa na jino au meno.

Huku ni hospitalini. Kuna wanawake wawili, mmoja ambaye amembeba mtoto na mwingine anayeonekana kwamba ni muuguzi kwa vile anamdunga mtoto huyo. Huenda mwana huyu ameletwa kwa sababu ya kwamba anataka kujipatia chanjo.

Kwenye picha tunaweza kuona mkono wa mtu ambao umeshika dawa, pamoja na sindano. Dawa hizi huenda anataka kwenda kumdungia mgonjwa ambaye amekuja hospitalini.

Huku ni hosipitalini. Tunaweza kuwaona watu mbali mbali. Miongoni mwao ni wauguzi pamoja na mwanamke ambaye amembeba mtoto. Kuna mwana anaye pewa dawa. Huenda ni dawa ya chanjo.

Huku ni jangwani. Tunaweza kumwona mwanamke katika picha ambaye ni dhahiri kuwa ni mwislamu. Sehemu hii ina miti ambayo imekauka na wanyama ambao wamekufa, labda kwa sababu ya ukosefu wa chakula au hata maji.

Kwenye picha kuna watu wengi ambao wamepanga foleni, mwingine ameketi huku akidungwa sindano na muuguzi. Wote wamevaa barakoa ishara kwamba ilikuwa ni wakati ambapo ugonjwa wa korona ulikuwa umezuka.

Kwenye picha kuna watu wengi ambao wamepanga foleni. Pia kuna watu ambao wanaonekana kwamba ndio wanaowapa watu hawa bidhaa mbalimbali. Kuna hata vibuyu ya mafuta.

Huku ni hospitalini. Tuaweza kuona watu mbalimbali, miongoni mwao ni mwanamke ambaye ni mjamzito. Kuna wakunga pia, mmoja ambaye anamshughulikia mtoto mchanga.

Hapa ni hospitalini. Tunaweza kuona watu mbali mbali ambao wameweza kuvaa barakoa. Vile vile kuna muuguzi anayemdunga mgonjwa sindana. Huenda kuna ugonjwa ambao umezuka ndio maana watu wanadungiwa dawa ya chanjo.

Kwenye picha tunaweza kumuona mtu ambaye ameshika chupa ya dawa. Ametia dawa mkononi ambayo ni ya Motrin. Dawa hii ni ya maumivu, kwa hivyo huenda mtu huyu ana maumivu mwilini ndiposa anataka kula dawa hii.

Huku ni hospitalini tunaweza kuona watu wawili, mmoja ambaye ni dhahiri kwamba yeye ni mgonjwa na mwingine ambaye ni muuguzi. Kwani ndiye anaye mdunga sindano mgonjwa.

Huku kuna mwanamke mmoja ambaye amelala chini na anaonekana kwamba yeye ni mjamzito. Kuna mwingine ambaye anamshika tumbo, Huenda huyo ni mkunga.

Huku ni hospitalini, tunaweza kumuona mtu ambaye ni dhahiri kwamba yeye ni daktari. Vile vile kuna mtoto ambaye amelazwa kuonyesha kwamba huku ni sehemu ya kitengo cha watoto hospitalini.

Hapa ni shuleni. Tunaweza kumuona mwalimu ambaye amesimama kando. Vile vile kuna wanafunzi ambao wamepanga foleni ili kuweza kuteka maji ya kunywa kwenye tanki ambayo imeandikwa "maji masafi ya kunywa."

Katika sehemu hii tunaona kwamba kuna mafuriko. Maji ni mengi mno na ni dhahiri kwamba kumetokea kwa mvua kubwa katika mahali hapa, na huenda ikaleta uharibifu mwingi.

Huku kuna mafuriko ya maji, kuna wanawake wawili ambao wanachota maji haya huku wakiyamwaga nje. Ni dhahiri kwamba kumetokea mvua kubwa katika sehemu hii.

Huku ni hospitalini, kuna watu ambao wanaonekana mmoja akiwa amebeba mtoto na mwingine ambaye ni dhahiri kwamba yeye ni muuguzi kwani ana dawa mkononi pamoja na sindano.

Kwenye picha tunaweza kuona watu mbali mbali ambao wanapiga picha kwenye simu zao. Vile vile kuna majumba ya ghorofa. Baadhi ya majumba haya, kuna yale ambayo yamebomoka. Ni dhahiri kwamba huenda nyumba hizo hazikujengwa vizuri.

Hapa ni hospitalini , tunaweza kuona watu mbalimbali miongoni mwao ni mwanamke ambaye amembeba mtoto . Muuguzi anaonekana kumdunga mtoto sindano . Huenda ameletwa ili aweze kupata chanjo.

Sehemu hii ni jangwani kwani tunaona kwamba kumekauka mno, vilevile hatuoni miti yeyote ya kijani kibichi, kuna miti mmoja tu ambao umekauka.

Huku ni hosipitalini. Tunaweza kuona watu wawili mmoja ambaye amelala huku akifungua kinywa chake na mwingine ambaye anaonekana kwamba ni daktari wa meno, kwani anaangalia kwenye kinywa cha huyo aliyelala dhahiri kwamba huenda anaumwa na meno.

Hapa ni sehemu ya jangwani kwani tunaweza kuona kwamba zimekauka mno. Kuna wanawake wawili ambao wana vibuyu na wanajaribu kuchota maji kutoka katika mchangani.

Kwenye picha tunaweza kuona kwamba sehemu hii ni changwani, tunaweza kuwaona watu wawili, mmoja ambaye ameweza kumbeba mtoto , mwingine anaonekana kwamba ni muuguzi kwani ana sindano huenda ametembelea sehemu hii ili kuwapa watoto chanjo.